Mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme kwa nishati ya mvuke katika eneo lenye miinuko na vegetesheni ya kawaida. Mvuke wa ardhini husafirishwa kupitia mabomba hadi kwenye majokofu na mitambo ya kuzalisha umeme. Kuna minara ya kupoza transfoma na njia za kusafirisha umeme hadi kwa watumiaji.

Twiga amesimama kwenye eneo la kijani kibichi chini ya mnara mkubwa wa kusafirisha umeme. Muundo wa chuma wa mnara huu unaonekana kuwa juu na wenye nyaya nyingi. Ukivuka anga yenye mawingu meupe. Msitu wa nyuma unaonyesha mazingira ya asili yanayochanganyika na miundombinu ya kisasa.

Mafundi wawili wakiwa kazini wakitengeneza au kufanya ukaguzi wa nyaya za umeme kwenye nguzo kando ya barabara. Fundi mmoja yuko juu ya ngazi ndefu akivaa vifaa vya usalama kama helmeti na mkanda wa kukinga huku mwingine akiwa chini akisimamia kazi.

Jengo la ghorofa linaonyesha eneo la tajiri lililo na bango la rangi ya manjano. Bango hilo limebandikwa karibu na nafasi ya wazi, ambapo nyaya za umeme zinaonekana

Wahandisi au wafanyakazi wawili waliovaa mavazi ya usalama wakitembea karibu na kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Mmoja wa wafanyakazi anazungumza kwa simu huku mwengine akiwa amevaa kofia ya usalama.

Kiwanda kikubwa chenye miundo mbinu ya kisasa kinaonekna na mabomba makubwa ya chuma yaliyopinda yakisafirisha mvuke au gesi. Kuna ngazi na majukwaa ya chuma Kwa ajili ya kutengenezwa. Mvuke unavuka pembeni ya barabara ya lami na taa ya barabarani imewashwa. Mazingira yanaonyesha eneo la vibanda linalohusikanna uzalishaji mkubwa.

Nguzo ya umeme ya mawasiliano iliyofungwa nyaya nyingi ambazo zimelegea, na kuonekana kupepea ovyo. Hali hiyo, inaweza kuwa hatari kwa watembea kwa miguu. Nguzo hiyo iko kando ya barabara yenye ukuta wa zege, upande mmoja na tangi la maji juu ya jukwaa ya chuma.

Mnara mkubwa wa kusafirisha umeme wa msongo mkubwa unaonekana ukisimama kwenye uwanja wa wazi wa kijani. Nyaya nyingi za umeme zimeunganishwa kati ya mnara huo zikipitisha umeme kuenda maeneo ya mbali.

Ni mtambo wa kuzalisha umeme wa jotoardhi. Mtu mmoja aliyevalia fulana ya usalama yenye maandishi ya kampuni meupe na kijani anatembea kuelekea kwenye mitambo. Hali ya anga ikiwa na mawingu mazito ishara ya hali ya hewa baridi au mvua inakaribia.

Mtambo wa kuzalisha ememe wa joto ardhi ulioko katika eneo lenye milima na misitu. Moshi unaonekana ukifuka kutoka kwenye sehemu ya juu ya majengo ya mtambo, ishara ya shughuli za uzalishaji umeme.

Kituo chuo cha kuzalisha umeme wa joto ardhi kiko katikati ya eneo la misitu na mvuke mweupe unafuka kutoka kwenye mitambo kadhaa. Mabomba na majengo yamepangwa kwa utaratibu ya kizungukwa na uzio. Mandhari ya milima na miti inazunguka kituo ikiashiria matumizi ya nishati safi ilisiyochafua mazingira.

Kundi la watu tisa limevaa mavazi ya kitamaduni ya jamii ya Kimaasai wakiwa wameketi na kusimama katika mazingira ya asili. Wanaume na wanawake wamepambwa kwa shanga za rangi, vikuku, herini na mapambo ya kichwani. Wengine wanashika fimbo, ishara ya heshima na uzee.

Bomba kubwa la maji au maji taka likiwa limezikwa kwenye mtaro wa udongo. Ni sehemu ya miundo mbinu ya kusafirisha maji kwa matumizi ya jamii au viwandani likionekana kupitia hatua ya ujenzi au ukarabati.

Kundi la watoto walioketi sakafuni wakila chakula kwenye vyombo vya plastiki. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya shule au kituo cha malezi cha jamii pengine katika eneo lenye rasilimali ndogo. Ukuta wa nyuma una rangi ya samawati na udongo wa sakafu unaonyesha hali duni ya miundo mbinu.

Simba anakaa nyuma ya uzio wa chuma, akiwa ameketi chini kwenye ardhi kavu. Uso wake umeelekezwa mbele huku macho yakionyesha utulivu na tahadhari. Mkono wa mtu unaonekana ukielekea kumgusa kupitia kwenye nyaya za uzio.

Watatu hawa wanatembea kwenye njia ya msitu wenye mandhari ya kijani, wakizungumzia jambo kwa utulivu. Msitu una miti mirefu na majani mengi, unaonekana kua sehemu ya hifadhi, au bustani ya asili inayotumika kwa shughuli za uhifadhi au matembezi ya wageni.

Nyati mwenye pembe kubwa na muonekano wa kuvutia amesimama karibu na bwawa la maji huku mwingine akiwa nyuma akinywa. Mazingira yanaonekana ni ya porini, yakiwa na majani na matope, yakionyesha maisha ya wanyama pori katika hali yao ya asili.

Ngiri amelala juu ya ardhi kavu yenye mavumbi ,akiwa ametulia macho yakiwa yamefungwa .Mwili wake una manyoya mafupi ya kahawia na mikunjo ya ngozi inaonekana wazi. mandhari inaonyesha utilivu wa porini wakati wa mapumziko.

Wafanyakazi wa uhandisi wa maji wanashirikiana kurekebisha bomba kubwa la maji lililozikwa ardhini. Wanaonekana wakitumia vifaa mbalimbali huku wakisaidiana kwa mikono na watu wengine wakisimama pembeni wakifuatilia zoezi hilo.

Kifaru mkubwa anatembea polepole katika mazingira ya misitu yenye kijani kibichi. Anaonekana akitafuta chakula ardhini, huku mazingira yakiwa na ulinzi wa waya wa sengenge. Mandhari hii inaonyesha utunzaji wa wanyama pori katika eneo la hifadhi ya asili.

Watafiti wawili wamevaa makoti meupe ya maabara wakifanya majaribio ya kemikali. Vifaa kama mitungi vipimo vya kiowevu na chupa za radiendi zimepangwa kwenye meza ya mbao. Mazingira ni safi na yamepangwa kwa usalama wa kisayansi.

Jengo la zege lenye umbo la mstatili limejengwa ndani ya eneo lililozungushiwa ukuta. Kuna mifereji ya maji mfumo wa mifumo ya chini ardhini. Miundombinu ya umeme inaonekana karibu na mandhari ya mtaa wa makazi kuonekana nyuma yake.

Wanaume wawili waliovaa barakoa wanapanda miche ya miti kwenye eneo la kijani. Watu wengine pia wanaonekana nyuma wakishiriki zoezi hilo la upandaji miti. Mazingira ni ya msitu au bustani na shughuli inaonekana kuwa ya kijamii au kimazingira kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kuimarisha uoto wa asili.

Maji yanavuja kutoka mabomba mawili tofauti yaliyopasuka au yaliyoharibika. Picha ya kushoto inaonyesha uvujaji mkubwa juu ya bomba la plastiki, huku picha ya kulia ikionyesha mvuke au maji yanayopuliza kutoka kwenye bomba la chuma.

Ndege wawili wa aina ya spotted ikne pia hujulikana kama spotted ikop . Ndege hawa hupatikana katika maeneo ya savannah , vichaka na sehemu za nyasi nchini Afrika, hasa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika.

Twiga mdogo mwenye madoa ya rangi ya kahawia na nyeupe anasimama kwenye nyasi ndefu katikati ya pori lenye vichaka vya kijani. Anaonekana mwenye afya na anatazama moja kwa moja mbele mazingira yakiwa ni ya asili ya savana yenye utulivu na uzuri wa wanyamapori.

Kifaru amesimama kati ya nyasi ndefu za Savana huku majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali. Mandhari hii inaonyesha mchanganyiko wa maisha ya wanyamapori na maendeleo ya mji yakitenganishwa na uwanda wa wazi wa asili.

Mto mchafu unaopita katika eneo la mji au makaazi. Maji ya mto huo yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu na yana uchafu unaoelea juu.

Korogo wawili wa taji wakiwa kwenye nyasi ndefu porini. Korogo hawa wana manyoya ya kijivu, shingo ndefu na vichwa vyenye taji ya manyoya ya dhahabu. Nyuma yao kuna mandhari ya milima na majengo ya mji yakionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na ya mjini.

Mti mkubwa umeanguka juu ya mto tulivu na nyani mdogo ameketi kwenye mti huo karibu na maji. Kivuli cha mti na nyani kinaonekana vizuri ndani ya maji.

Maji yanamwagika kwa kasi kutoka kwenye daraja la bawa, yakitengeneza mtiririko mkubwa unaopiga mawe. Mbele kuna maporomoko madogo, na nyuma miti mirefu inatanda msituni.

Nyani ameshikilia wavu wa chuma kwa mkono mmoja akiwa ndani ya uzio. Uso wake unaonekana kuwa na huzuni au kutafakari, macho yakitazama mbali kwa utulivu.

Mwanamke aliyekatika mtaa wa mabanda akichota maji kwenye bomba la kijinji. Pembeni kuna mitungi na ndoo za plastiki za rangi tofauti kwa ajili ya kuhifadhi maji.

Wanafunzi na walimu wamekusanyika kupanda mti kwenye ardhi ya wazi. Mwanafunzi na mwalimu wapo chini wakishirikiana kupandikiza mche, huku wengine wakishuhudia kwa makini.

Mwanamke mzungu mwenye mavazi ya kijani iliyochangamka ikiwa anamlisha tembo mdogo kwa kutumia chupa ya maziwa. Tembo huyu anaonekana mchanga na anafurahi kunywa. Pembeni, kuna wafanyikazi waliovaa mavazi ya kijani na kofia wakisimamia shughuli hiyo kwa makini.

Ni eneo tulivu la mazingira ya asili linalohifadhiwa vizuri. Kuna ziwa ndogo lenye maji tulivu mbele likiwa na uzio wa mbao pembeni na mimea ya kijani. Nyuma ya ziwa kuna majengo yenye mapaa ya mbao yaliyojengwa kwa mtindo wa kienyeji.

Kundi kubwa la ndege weupe wanapaa kwa pamoja angani chini ya anga safi ya buluu. Wameratibika kwa mwelekeo mmoja wakionekana kama wako katika msafara wa uhamaji. Mandhari inaonyesha mwendo wa asili wa viumbe hai kwa uratibu na uzuri wa mazingira ya angani.

Mjusi wa aina ya agama akiwa amelala juu ya mbao za daraja au jukwaa la mbao akipumzisha mwili chini ya mwanga wa jua. Kichwa chake ni cha rangi ya njano iliyong'aa. Mwili wake una rangi ya kijivu wenye madoadoa na mkia wake ni mrefu ukielekea nyuma.

Mto mtulivu unapita katikati ya msitu mnene uliojaa miti ya kijani kibichi na vichaka. Mawingu machache yanapita angani huku mwanga wa jua ukiangaza majani kwa upole.

Takataka nyingi za plastiki zimetapakaa kwenye eneo kubwa wazi zikiwa na mchanganyiko wa rangi kama bluu, nyeupe na kijivu. Mazingira haya yanaonyesha damp au taka zisizodhibitiwa karibu na kiwanda chini ya anga lenye mawingu. Hali hii inaashiria changamoto kubwa ya uchafuzi wa mazingira.

Bomba kubwa la rangi ya buluu likiinuliwa kwa kutumia mashine nzito ya ujenzi ambayo inaendeshwa na mhudumu aliyevaa vazi la usalama na kofia ya usalama. Bomba hilo limefungwa kwa mkanda maalum ya kunyanyulia ili kuzuia uharibifu wakati wa kuinua.

Watu wakisukuma mkokoteni mzito uliojaa mizigo wakivuka njia ya reli. Eneo hili linaonekana kuwa la pembezoni kwenye mazingira ya uchafu na vichaka huku baadhi ya watu wakiwa wameketi pembeni.

Mtaa wa mabanda uliojengwa kwa mabati na miti uko kando ya mto mchafu unaotiririka taratibu. Nguo zimeanikwa juu ya nyaya kati ya nyumba. Nyasi ndefu zimeota pembeni ya mto.

Msitu wenye miti mingi ya kijani kibichi ambapo kuna wanyama wakubwa wa porini wakichunga kwa amani. Katika sehemu ya mbele kuna mbuni anayetembea. Huku nyuma yake kuna paa kadhaa wakila majani.

Mvulana amesimama karibu na mtaro wa maji taka katika makazi ya mabanda. Mazingira yanajumisha nyumba zilizojengwa kwa mabati. Uchafu uliotapakaa wa maji machafu yanayotiririka wazi.

Ni eneo la makazi duni lenye changamoto za mazingira. Kuna mfereji wa maji machafu unaopita katika taka nyingi zilizotupwa kiholela kama plastiki, karatasi na mabaki mengine.

Wanawake wakiwemo wanafunzi wawili wa shule ya upili wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Mwanamke mmoja anayechimba shimo kwa kutumia jembe huku wanafunzi hao wakimwangalia na kijifunza. Tukio hili linaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na elimu kwa vitendo kuhusu umuhimu wa miti.

Mabomba makubwa ya maji ya rangi ya buluu, yakisafirisha maji juu ya mfereji au mtaro wa maji. Maji yanayoonekana chini ni safi na ya rangi ya samawati, yakielekea kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji safi.

Swara mwenye pembe akiwa porini huku gari la watalii likiwa karibu na watu wakitazama kutoka dirishani. Nyasi za Savana na milima kwa mbali inaonekana. Ni eneo la hifadhi au bunga la wanyama.

Kundi la wachezaji wa ngoma za kitamaduni likiwa jukwaani. Limevalia mavazi ya asili yaliyo na manyoya, ngozi na mapambo ya kikabila. Baadhi wanapiga ngoma huku wengine wakicheza kwa nguvu na utaratibu.

Kima wa kijani ambaye ameketi juu ya uzio wa mbao wenye rangi tofauti. Mnyama huyu ana manyoya ya kijivu yenye mchanganyiko wa nyeupe na nyeusi na uso mweusi unaozungukwa na manyoya meupe. Kima huyu anaonekana kutulia akishikilia mbao ya uzio kwa mikono yake.

Twiga akiwa kwenye nyasi za porini akila majani ya kichaka yenye rangi ya kijani kibichi huku majengo marefu ya mji yanaonekana kwa umbali.

Kundi la punda milia limesimama katikati ya barabara ya mbugani, likitazama pande tofauti. Njia ya udongo inapita katikati ya nyasi ndefu na vichaka vya kijani.

Simba ndume na jike wakiwa wamelala mapumzikoni juu ya nyasi katika mazingira ya kisasa. Simba ndume ana manyoya marefu meusi kwenye shingo huku simba jike akiwa na mwonekana wa kawaida usio na manyoya mengi.

Picha inaonyesha swara mwekundu mwenye pembe ndefu akitembea barabarani katika eneo la wazi lenye vumbi huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali.

Kuna kundi la mbuni wakitembea kwenye nyasi za savana katika hifadhi ya taifa ya Nairobi, huku jiji la nairobi likionekana kwa nyuma. Mbuni wanaonekana wakiwa katika mazingira yao ya asili, wakitembea kwa utulivu kwenye eneo la kijani kibichi, chini ya anga yenye mawingu mepesi.

Picha inaonyesha mwanaume aliyeketi kando ya mkokoteni iliojaa mitungi ya plastiki ya kupepa maji. Mtu huyu anaonekana kuchoka baada ya kazi ya kuchota au kusambaza maji.

Abiria anapanda matatu iliyosimama katika kituo cha usafiri jijini. Watu wengine wanasimama karibu na magari mengine huku dereva au utingo akiwa tayari kuendelea na safari. Mandhari inaonyesha shughuli nyinyi za usafiri wa jiji.

Kituo cha mabasi ya abiria kiko katikati ya jiji, kikiwa na magari ya usafiri wa umma yenye mabango yanayoonyesha safari ya moja kwa moja kwenda maeneo kama Nakuru, Karatina na Nyeri chini ya Sacco ya Kukena, watu wamejaa wakisubiri kupanda au kushuka. Wengine wakiwa kwenye harakati za kupakia mizigo.

Mtaa mzito wa jiji lenye magari mengi ya usafiri wa uma, ikiwa ni matatu yenye rangi na alama tofauti kama, Veteran na Mwana. Watu wengi wanatembea mtaani, baadhi wakiwa na nguo za kila siku, na wengine wakitembea kwa dharura.

Matatu ya kuvutia yenye michoro ya rangi kali na maandishi makubwa imesimama kando ya barabara katikati ya jiji. Juu yake kuna bango la vituo inavyopita kama Muthaiga na Garden City. Watu wanatembea karibu nayo, wengine wakiingia au kutoka.

Barabara yenye mzunguko mkubwa ina magari, pikipiki na waenda kwa miguu. Kuna alama ya barabarani inayoelekeza Juja road, ring road, Ngara na Thika. Majengo marefu yanaonekana nyuma pamoja na mabango ya matangazo.

Matatu ya rangi ya waridi iliyochanganyika na zambarau ikiwa imeegeshwa kando ya barabara yenye mtaro uliojaa maji machafu. Kwenye kioo cha mbele, kuna vibandiko mbalimbali vya leseni na ruhusa za kuendesha magari ya abiria. Pembeni kuna bango linaloonyesha vituo mbalimbali ambavyo matatu hii hupitia.

Gari dogo la abiria aina ya matatu limesimama kwenye kituo cha usafiri likiwa na abiria na mizigo kando yake. Bango juu linaonyesha ruti ya kuelekea Kangemi, Uthiru na Dagoretti. Watu wanapita na wengine wakiwa kwenye foleni. Mazingira yanaonyeha shughuli nyingi za jiji.

Matatu ya usafiri wa umma ikiwa imeegeshwa barabarani. Juu ya matatu kuna bango linaloonyesha maeneo ya safari. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na matatu hio hali inayodhihirisha shughuli nyingi na msongamano wa abiria.

Matatu ya kijani yenye maandishi ya kuvutia, ina bango kubwa linalo orodhesha hatua mbalimbali. Abiria na watoza nauli, wamesimama kando kando, wakijiandaa kwa usafiri. Eneo hili linaonyesha shughuli nyingi za usafiri jijini.

Matatu ya rangi nyeusi na machungwa imepambwa kwa maandishi na michoro ya kuvutia. Dereva msaidizi amesimama mlangoni akiita abiria, huku gari lingine la usafiri linaonekana nyuma.

Eneo la kituo cha mabasi katika jiji ambapo magari ya usafiri wa uma kama vile matatu na mabasi ya rangi tofauti yameegeshwa au yanapita barabarani. Kuna abiria wachache wanaonekana kusubiri au wakijiandaa kupanda magari hayo. Nyuma kuna majengo ya ofisi ya uma kazi.

Ni barabara ya mzunguko iliyo chini ya daraja kubwa la barabara ya juu. Kuna msongamano mdogo wa magari mbalimbali ikiwemo basi la abiria, matatu pamoja na magari mengine madogo. Eneo hili linaonekana kuwa la mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari mbalimbali kama vile malori, magari madogo, na vani yote yakielekea upande mmoja. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu yenye ghorofa kadhaa. Baadhi yakiwa na mabango ya biashara na matangazo. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku upande wa kushoto kukiwa na ua wa matundu ya chuma unaotenganisha barabara na eneo lenye mawe na mimea.

Daraja la barabara lililojengwa juu ya mto uko kwenye maji ya rangi ya udongo. Kuna magari yanapita juu ya daraja likiwa limejengwa kwa sarufi na linaonekana kuwa sehemu ya miundo mbinu ya barabara kuu.

Basi ya rangi ya manjano na nyekundu yenye maandishi ya to the world na chicago bulls. Mtu mmoja amevaa jezi nyeupe, anafungua mlango na wengine wamesimama karibu. Barabara inaonekana na watu wengi na level za bei ziko karibu. Mazingira yanaonekana yenye jua na wazi.

Barabara yenye magari mengi ikijaa ikiwa na mabasi ya rangi mbalimbali na lori. Kando ya barabara kuna watu wengi wakitembea na uuzaji wa soko. Majengo ya juu yanaonekana mbali na miti ya kijani kando ya barabara. Anga iko na mawingu na taa za barabarani zimewekwa usawa.

Kijana amesimama kwenye barabara yenye shughuli nyingi za magari ya umma huku akishikilia bango kubwa la kuonyesha ruti za magari. Mabasi marefu ya rangi ya samawati na manjano yamepakiwa kwenye safu na miti mikubwa pamoja na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma.

Basi kubwa lenye rangi ya machungwa, ikiwa limeegeshwa karibu na jengo la biashara. Basi hilo linaonekana kuwa la usafiri wa masafa marefu, na limeandikwa jina la kampuni pamoja na nambari ya usajili. Karibu na basi, kuna watu wawili wanasukuma mkokoteni, uliobeba mzigo mzito.

Watu wanatembea na wengine wanasubiri kuingia kwenye magari ya usafiri wa umma jijini. Gari moja limepambwa kwa rangi nyingi na linaonekana likijaza abiria. Mandhari ni ya jiji lenye shughuli nyingi huku watu wakielekea kwenye shughuli zao.

Ni barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi Kenya ikiwa na msongamano mkubwa wa magari na mabasi ya usafiri wa umma yaliyopakwa rangi na maandishi mbalimbali.

Matatu ya rangi ya buluu yenye michoro ya kuvutia imesimama barabarani huku abiria wakiingia. Njia ina matope na mashimo, watu wengi wakiwa na mabegi mabegani. Mitaa ina majengo ya biashara, magari mengine na saa ya mjini ikiwa juu kushoto. Mazingira yanaonyesha jiji lenye shughuli nyingi za kila siku.

Barabara ya lami yenye njia mbili. Upande wa kushoto kuna uoto wa kijani na mabango ya matangazo huku mbele kukiwa na daraja na watembea kwa miguu na majengo ya ghorofa kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari ya umma yakiwa upande mmoja huku watu wakisubiri au wakipanda. Maduka na vibanda viko upande wa kushoto. Majengo marefu yanaonekana nyuma na miti ya kijani ipo upande wa kulia.

Kijana amesimama mbele ya matatu ya rangi ya machungwa akiwa ameinua bango. Barabara ina magari ya umma yaliyopambwa kwa rangi kali na majengo ya ghorofa yamezunguka eneo hilo la biashara la usafiri.

Eneo la kituo cha mabasi ya umma jijini Nairobi Kenya ambapo watu kadhaa wanasubiri kupanda basi la kampuni ya citihoppa .Mabasi hayo yanaonekana kuwa ya kisasa mojawapo yakiwa ya umeme na limechorwa maandishi ya electric .

Msongamano wa magari katikati ya jiji ambapo mabasi, na pikipiki nyingi zimejazana barabarani. Watu waliovaa sare za usalama wanaendesha bodaboda huku wakipita kati ya magari wakionyesha hali ya shuguli nyingi za usafiri mjini.

Gari la reli lililopigwa picha kupitia uzio wa waya wa chuma. Treni hio ina rangi nyeupe, ya machungwa na zmabarau na inaonekana kuwa imesimama kwenye reli katika mazingira ya mijini yenye miti na majengo ya karibu.

Watu wanatembea barabarani huku magari ya usafiri ya umma yakiwa yamesimama pembeni, mojawapo likiwa na maandishi ya Talismani. Nyuma yao kuna jengo kubwa lenye rangi ya samawati na nyeupe.

Msongamano wa magari kwenye barabara ya jiji ukiwahusisha magari ya umma kama matatu na basi la city hoppa pamoja na magari ya binafsi na lori la mizigo. Pembeni ya barabara kuna watembea kwa miguu na wauzaji wa bidhaa ndogondogo.

Ni kituo cha petroli kilichogeuka kuwa kituo cha mabasi madogo ya abiria, kilichojaa shughuli nyingi. Matatu za rangi tofauti kama rangi ya machungwa, buluu, nyeupe na nyekundu zimeegeshwa huku baadhi zikijazwa mizigo na abiria.

Kuna magari ya aina mbalimbali yanayosafiri barabarani ikiwa ni pamoja na mabasi ya umma, matatu, malori makubwa ya mizigo na pikipiki. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo yenye paa nyekundu.

Picha inaonyesha eneo la mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi ambapo watu wanapanda na kushuka kwenye mabasi ya usafiri wa umma. Kuna mabasi yamesimama barabarani huku watu wakitembea na wengine wakisubiri usafiri. Kuna waendeshaji bodaboda waliopaki pembeni na mteja mmoja akiwa amepanda tayari.

Picha inaonyesha barabara kuu yenye njia nyingi za magari ikiwa na daraja la waenda kwa miguu lililoezekwa kwa plastiki ya buluu kwa ajili ya usalama. Gari chache zinaonekana zikisafiri barabarani huku watu wachache wakitembea pembeni.

Majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa mawe ya kahawia yanaonekana yakizungukwa na matangi mengi ya maji juu ya paa. Eneo linaonyesha mandhari ya makazi ya mji ikiwa na paa za rangi tofauti na nguo zikiwa zimeanikwa juu ishara ya maisha ya kila siku ya wakaazi wa mjini.

Gari kubwa la mizigo limebeba mifuko mikubwa la taka, likiwa barabarani katikati ya jiji. Wanaume kadhaa wameketi juu ya mifuko hio ya taka, wakionekana kua wafanyikazi wa ukusanyaji au usafirishaji wa taka.

Kituo cha kujaza maji safi. Hapa watu wanaweza kuja kujaza tena maji safi na yenye usafi ambayo ni salama kwa matumizi ya kila siku. Pia kuna matangazo ya bidhaa kama vile na bidhaa nyingine

Kifaa cha kupima matumizi ya maji kimefungwa karibu na ukuta wa mabati kikionyesha juhudi za kusambaza huduma ya maji katika maeneo ya makaazi ya kawaida. Mazingira yanazungukwa na majani machache na udongo kavu, yakionyesha hali ya kijijini au mtaa wa mabanda.

Sehemu ya chini ya mashine ya kuchunja maji. Kuna pampu ya maji ya rangi ya machungwa iliyounganishwa na mabomba ya plastiki meupe. Pampu hii husaidia kusukuma maji kupitia vichijio vya samawati vilivyoko juu yake.

Ni chemichemi ya maji ya asili ambapo bomba la chuma linatoa maji ndani ya birika la mawe. Birika hilo linaonekana kuwa limechongwa au limetengenezwa na mawe makubwa yenye umbo la mstatili na limejaa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba.

Takataka za plastiki, karatasi, nguo na mabaki ya chakula zimetapakaa ovyo kwenye ardhi karibu na ukuta wa mawe. Eneo linaonyesha uchafuzi wa mazingira, ukosefu wa usafi na hatari kwa afya ya umma, mimea na wanyama waliopo jirani.

Huu ni mtaa wa mabanda ulio na banda vya biashara katika upande wa barabara. Huku taka zikiwazimezangaa kwenye mtaro wa pembeni wa barabara, ingawa kuna shughuli za maduka ya watu wadogo. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za usafi.

Bomba kubwa la chuma lililozikwa ardhini kwenye mtaro wa udongo wenye matope na maji yaliyochuana. Inaonekana ni sehemu ya kazi ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya usambazaji maji au mifereji ya maji taka.

Chumba kidogo ambacho kina mashine ya chuma ya kuchuja au kusafisha maji yenye bomba za plastiki na sehemu ya juu yenye vichujio vya bluu. Kuna ndoo na mitungi ya kuhifadhi maji upande wa nyuma huku mwanga wa dari ukiangaza kwa upole.

Eneo lenye udongo uliolimwa na kuchimbwa kwa kina huku mabaki ya nyasi na mabomba ya plastiki yakiwa yamewachwa juu ya ardhi. Hali hii inaashiria kazi ya uchimbaji au ukarabati wa mfumo wa majitaka au bomba la maji safi.